Hili ni kundi la watu wanne, wanaume wawili na wanawake wawili wakifanya kazi pamoja kwenye meza. Wanaonekana wakiangalia tarakilishi mpakato na karatasi zilizotawanyika juu ya meza, wakishauriana au kujadili jambo fulani. Inaonekana ni mazingira ya ofisini au ya kikazi na wanashirikiana kwenye mradi au kazi fulani.

Huyu ni mtu akishikilia tarakilishi ikiwa inayoonyesha kwenye skrini, ni jina e-learning nikinukuu jina hio au masomo ya kielektroniki. Kwenye skrini ya tarakilishi kuna maneno e-learning juu, ambapo, ambayo ni masomo ya kielektroniki juu na ikoni tatu tofauti chini yake, zinazowakilisha vitu kama vile: masomo, vitabu na video .

Hii ni tarakilishi mpakato iliyo wazi ikiwa na skrini inaonyesha maandishi online education na freedom and flexibility nikinukuu majina hayo au maneno hayo. Pembeni mwa tarakilishi kuna kikombe inaashiria mazingira ya kujifunza mtandaoni au elimu ya mbali.

Hawa ni watu watatu wazima wanaonekana kuwa kazini au kwenye mkutano wameketi kwenye meza na mmoja wao ana tarakilishi mpakato mbele yake. Wote wanaonekana wakiwa na furaha na wanacheka wakishirikiana na kuongea ikionyesha mazingira ya kazi yenye ushirikiano na furaha.

Hii ni dhana ya kujifunzia kwa njia ya kielektroniki au kidijitali ambapo kuna kichwa ukinukuu jina e-learning . Pia kuna dawati la kusomea au kujifunzia likiwa na tarakilishi ndogo katikati iiwakilisha kifaa muhimu kwa kielimu, vitabu upande wa kulia, vikombe upande wa kulia, kalamu na vifaa vya ofisi shule upande wa kushoto, rula au kipimo kingine.

Huyu ni msichana mdogo akionekana kama mwanafunzi akikaa mezani na kutabasamu. Anaonekana akiandika au kufanya kazi za shule kwenye daftari, akiwa na kalamu mkononi mwake. Pia kuna kifaa cha kielektroniki, labda tarakilishi mbele yake. Inaashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi za nyumbani.

Hawa ni watoto wa kike kadhaa wakiwa wamevaa sare za rangi ya samawati ambapo wamekaa kwenye meza ndefu na wanatumia tarakilishi ndogo. Inaonekana kama wako darasani au katika kituo cha kujifunzia tarakilishi. Wakijifunza ujuzi wa teknolojia. Hii inaweza kuwa mpango wa elimu au mafunzo ya tarakilishi kwa watoto.

Huu ni mchoro wa watu wawili mwanamke na mwanaume ambao wameketi juu ya runda la vitabu na kutumia tarakilishi za mikononi. Mwanamke amevaa shati la njano na suala la samawati na mwanaume amevaa shat ya rangi ya waridi na suala ya samawati. Wote wamekaa na migongo yao imeegemea. Kila moja ana turakilishi mkononi mbele yao. Na rundo la vitabu vitatu au vine vinaoashiria elimu.

Hawa ni watu watatu labda wanafunzi wakiwa wamekusanyika karibu na tarakilishi. Wote wanaonekana wakitabasamu na kufurahia kile wanachokiona au kufanya. Mmoja wa wanawake anashikilia tarakilishi na kuna rafu za vitabu nyuma yao ikionyesha labda wako maktaba au sehemu ya kusomea. Inaonekana kama kikundi kinachofanya kazi pamoja au kubadilishana mawazo.

Huyu ni mwanaume ama msichana ambaye ameketi kwenye kiti cha sofa ambaye anatumia tarakilishi na kuandika kwenye daftari. Mwanamke huyu anafanya kazi au anajifunza au labda anahudhuria darasa la mtandao ama mkutano wa video kwa sababu kuna picha ya watu kwenye skrini na tarakilishi pia kuna karatasi na vitu na vingine vimetawanyika karibu naye kuashiria shughuli za kujifunza au kufanya kazi.

Haya ni mazingira ya darasani ambapo kuna wanafunzi kadhaa. Watatu wakiwa wamekalia dawati. Wawili ni wavulana na mmoja ni msichana. Wamevalia mavazi ya rangi ya samawati, ambapo mezani kuna tarakilishi na wote wakionekana kuzingatia au kutazama kwenye skrini ya tarakilishi.

Hii ni dhana ya mtandao wa kimataifa au mawasiliano ya kidijitali ambayo ina ramani ya dunia nyuma na juu yake kuna picha za watu mbalimbali zilizounganishwa na mistari kuwakilisha uhusiano au mtandao. Chini kuna vifaa vya kidigitali kama vile tarakilishi na simu mezani.

Hawa ni wanafunzi wawili, mvulana na msichana, wakiwa wamekaa pamoja wakitazama tarakilishi au katika mazingira ya maktaba ambapo kuna safu nyingi za kuhifadhi faili au kadi za kumbukumbu nyuma yao. Watu wawili wako makini au kushangaa na kitu wanachokiona kwenye tarakilishi.

Huyu ni mtu ambaye anatumia tarakilishi kwa ajili ya kujifunza kwa njia ya mtandao kwenye meza pia kuna vifaa vingine kama miwani, daftari na mmea mdogo wa mapambo hii inaashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kutoka nyumbani.

Huu ni mfumo wa digitali ambao unatumika kwa ajili ya kupata elimu au ufumbuzi wa kitu fulani, ambao unahusisha utumiaji wa mtambo aina ya tarakilishi.

Hiki ni kichaka au sehemu ya kufungia hewa safi ambapo kuna watoto kadhaa au katika mambo yao ya kawaida ya kuchekesha au kutazama video kupitia kwa tarakilishi .

Huyu ni mtu anayefanya kazi au kujisomea, huku anaandika kwenye daftari, huku mkono mwengine ukiwa juu ya kibodi ya tarakilishi. Kando yao, kuna vifaa vingine ambavyo ni vya kujifunzia au kufanya kazi ya mtandao.

Huyu ni mtoto mdogo wa kiume akiwa ameketi mezani na mwanaume mzima ambaye anaweza kuwa baba yake ama mlezi wake. Mtoto huyu anatabasamu na anaonekana kutazama kamera huku mwanaume akiwa nyuma yake akitabasamu pia. Kuna tarakilishi ndogo na daftari mezani kuashiria kuwa anaweza kua anajifunza au kufanya kazi pamoja.

Huu ni mchoro unaoonyesha dhana ya kujifunza au kufanya kazi ya mtandao. Kweye skrini kuna vipengele vinavyoonekana kama tuvuti au programu za kujifunzia. Kuna mwalimu au mwasilishaji kuna pia mwanafunzi upande wa kulia wa skrini ambaye anatumia tarakilishi ndogo. Pia kuna vitu vingine kama vile kamera ya wavuti na mmea wa mapambo na vitu vingine vya ofisi.

Hiki ni chumba kidogo ambapo kuna meza ya kusomea, au kufanyia kazi na kiti, rafu za vitabu au vitu vingine, kabati, televisheni iliyoning'inia ukutani na kitanda au sofa, yenye mto wa manjano na blanketi ya rangi ya samawati. Inaonekana kama nafasi ya kisasa na safi.

Hiki ni chumba chenye vitanda vitatu kila kimoja kikiwa na chandarua cheupe juu yake. Vitanda vina mashuka ya rangi ya kijani kikahawia na tualo za rangi ya waridi au nyekundu zimekunjwa juu ya baadhi yake. Inaonekana kuwa chumba cha kulala katika hosteli au nyumba ya wageni, labda iliyoko katika eneo lenye mmbu wengi kutokana na uwepo wa chandarua.

Huu ni ukumbi wa darasa au chumba cha mihadhara chenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Viti hivi vina meza ndogo zilizounganishwa, ambazo huashiria kuwa ni mahali pa masomo au mikutano ya mihadhara. Kuta zake ni nyeupe na kuna madirisha ya rangi ya kijivu na rangi ya samawati.

Hili ni basi ya shule lenye rangi ya njano. Juu ya kioo mbele kumeandikwa jina school bus ukinukuu jina hilo. Kando ya basi kuna maandishi mambo high school ukinukuu jina hilo ukionyesha kuwa basi hili ni la shule hiyo na kuna nembo ya isuzu kwenye mbele ya basi. Namba ya usajili ya kenya inaonekana kwenye namba za gari.

Haya ni maktaba au chumba cha viatu ambapo kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali. Pia kuna ngazi iliyoonekana kupanda ghorofa ya juu ikionyesha kuwa maktaba inaweza kuwa na ghorofa zaidi ya moja. Inaonekana kama sehemu tulivu na yenye vitabu vingi.

Hili ni darasa kubwa au ukumbi wa mihadhara ukiwa mtupu. Kuna safu ndefu za madawati na viti vilivyopangwa vizuri. Madirisha mengi yanaonekana upande wa kushoto yakiruhusu mwanga kuingia na kuna ubao mweupe au ubao wa kuchorea mbele ya darasa.

Hili ni kundi la watu wengi wao wakiwa ni wanaume wakicheza au wakifanya mazoezi kwenye uwanja wenye nyasi. Inaonekana kama shughuli ya mchezo labda mpira wa mguu au mchezo mwingine unaofanana kutokana na jinsi wanavyosambaa uwanjani na baadhi yao wakiwa wamevaa sare za michezo. Nyuma yao kuna majengo na miti na anga linaonekana wazi.

Hiki ni kikao au mkutano ndani ya chumba ambapo watu kadhaa wamekaa kwenye viti kuzunguka meza na wengine wamekaa kwenye viti vya kibinafsi na meza ndogo. Kuna skrini kubwa upande wa mbele wa chumba labda kwa ajili ya mawasiliano. Inaonekana kama semina au warsa ya mafunzo.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Inaonekana kama chumba cha kulala cha bweni au hosteli. Vitanda vimetengenezwa kwa bao na kuna godoro na matandiko juu yake. Mlango unaonekana upande wa nyuma wa chumba.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda vya gorofa viwili. Kila kitanda kina godoro, mashuka na mito na kuna pazia kubwa linaloonekana nyuma likifunika madirisha. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri. Kinafanana na bweni la wanafunzi au chumba cha wageni katika hosteli au nyumba ya kupanga.

Haya ni mashindano ya kuogelea ambapo waogeleaji kadhaa wakiruka au wakiwa tayari kuingia majini kuanza mbio. Kuna laini za manjano zinazotenganisha njia za kuogelea na maji ya mabwawa yanaonekana kuwa ya samawati au kijani. Nyuma kuna watu watazamaji wameketi au wamesimama chini ya mahema yenye rangi mbalimbali labda wakiwa mashabiki au viongozi wa mashindano. Mazingira yanaonyesha tukio la michezo labda kwenye eneo la wazi au bustani.

Hiki ni chumba cha kulala chenye kitanda kimoja ambacho kimefunikwa na shuka ya kijani kibichi na kuna taulo mbili za samawati zimewekwa juu yake. Pia kitanda kina neti ya mbu iliyofungwa juu. Ukutani kuna msalaba. Pembeni mwa kitanda kuna kabati la mbao lenye kioo. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na safi.

Huu ni ukumbi mpana na mweupe ndani ya jengo. Sakafu ina vigae na kuna nguzo au kuta za rangi ya kahawia kandokando. Kwa mbali kuna watu kadhaa wakienda kwa muelekeo moja wakionekana kama wanafunzi au wageni wanaopita. Mazingira yanaweza kuwa ya ofisi, hospitali, shule au jengo la biashara.

Haya ni maabara ambapo meza ya maabara zilizo na nyusi nyeupe na fremu za chuma zikiwa zimepangwa kwa ajili ya majaribio. Makabati ya samawati, chumba cha kunawia na bomba la maji kwenye baadhi ya meza. Rafu wazi na vifaa vya maabara kama vile glasi na vyombo vingine kwa upande wa kulia. Madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili kutoka nje, sakafu safi na mazingira ya kupangika.

Haya ni maktaba ambapo rafu nyingi zimejaa vitabu na zimepangwa katika safu mbalimbali zikiunda njia za kupita. Kuna meza kadhaa na viti, kuna watu wachache ambao wamekaa kwenye meza, pia kuna madirisha yanayoingiza mwanga, pia kuna milango mikubwa inayoonekana upande wa kulia.

Hili ni bweni la wanafunzi lenye vitanda vya ghorofa. Juu ya kila kitanda kuna chandarua ya kuzuia mbu. Pia kuna sanduku la chuma lililotumika kwa kuhifadhi mahali binafsi za wanafunzi. Muundo wa paa na mapambo ya ndani inayoonesha mazingira ya kawaida ya shule za bweni. Wanafunzi huweka vyombo vyao kwenye masanduku haya ya chuma kwa usalama.

Hawa ni wanafunzi au watu wazima wakiwa wameketi katika safu ndefu ndani ya chumba kikubwa kama vile ukumbi au darasa. Wote wamekaa kwenye viti na wanaonekana kutazama mbele labda wakifanya mtihani wakihudhuria mihadhara au mkutano. Mazingira yanafanana na chuo kikuu, shule au kituo cha mitihani.

Hiki ni chumba kidogo cha kulala ambacho ni mazingira ya bweni. Kipo kitanda kilichofunikwa na blanketi meza ya kusomea pembeni mwa kitanda pamoja na kiti pia na dirisha lenye pazia la kijani kibichi upande wa juu wa ukuta.

Hiki ni chumba cha bweni au chumba cha kulala cha wanafunzi. Ndani kuna kitanda cha ghorofa chenye mashuka ya rangi ya waridi na zambarau. Kiti na mbele yao kuna meza ya kusomea. Rafu yenye vitabu na vifaa vingine kama vile sabuni, losheni na vitu vya kibinafsi. Milango yana sakafu safi yenye kuonyesha mazingira ya nadhifu.

Hili ni darasa la wanafunzi ambapo mwelekezi au mwalimu anatoa maelezo ubaoni huku wanafunzi wakiyatilia maanani na kuweza kuyanakili yale ambayo mwalimu au mwelekezi anawaambia katika madaftari yao.

Hii ni sehemu ya maabara ya shule au chuo, ambapo kuna meza ndefu, za kazi za misingi, na mabomba ya maji, zikiashira mahali pa kufanyia majaribio ya kisayanis. Kuna viti, pamoja na madirisha makubwa makubwa katika chumba hiki.

Hiki ni chumba chenye kitanda kimoja kikiwa na shuka au mablanketi ambayo ni rangi nyekundu na nyeusi inayofanana na shuka ya kimasai. Kuna mto mmoja uliowekwa vizuri. Ukuta una rangi ya kahawia na kuna dirisha ndogo upande wa kulia na pazia la rangi ya kahawia.

Hili ni darasa la wanafunzi ambapo ndani kuna madawati ambayo wanafunzi wanatumia kuyakalia. Pia kuna ubao wenye rangi nyeusi na kuna maandishi. Pia kuna kabati, huenda ni la kuhifadhi madaftari pia na vitabu vya wanafunzi. Pia kuna meza ambayo hutumika kuwekea vitabu vya walimu.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa na kitanda kimoja cha kawaida kilicho katikati. Kuta za chumba zina rangi ya chungwa na kuna dirisha lenye nondo upande wa kulia. Chumba hiki huenda ni cha kulala ambacho kimeweza kutumika kama hosteli, bweni au chumba cha watoto wengi.

Hiki ni chumba kikubwa ambacho kimehifadhiwa na viti vingi au kadhaa na mara nyingi vyumba kama hivi hutumika na wanafunzi wa vyuo vikuu au katika bunge katika vikae vikuu vya wanasiasa au katika makanisa tofauti kwa waumini kukalia.

Hiki ni chumba cha malazi au bweni la wanafunzi ambapo ndani kuna vitanda vya ghrorofa, kuna magodoro na vitambaa au shuka. Pia kuna begi pia na sanduku za wanafunzi za kubebea mizigo.

Kundi la wanafunzi wengi ambao wamevalia sare za shule zinazofanana shati meupe vazi la kijani kibichi lisilo mkono , sketi za miraba suruali ,wamekusanyika ndani ya jengo wengi wao wameinamisha vichwa na kuonyesha heshima au Sala, yanaonekana kama wamekusanyika kwa ajili ya mkusanyiko wa shule ibada ya kidini au tukio lingine rasmi ambapo heshima inahitajika.

Hawa ni watu wakihudumiwa chakula kwenye mistari. Kuna mtu ambaye anachukua chakula kutoka kwenye vyombo vya chuma vilivyo na vyakula tofauti, kama mboga mboga, na vyakula vya ukawa, kama sambusa au viazi. Wengine wameshika sahani zao wakisubiri huduma.

Huyu ni mtoto ambaye tunaona sehemu ya nyuma ya kichwa chake. Masikio yake yamevaa kifaa cha kusaidia kuskia kwenye sikio lake. Mtoto anaonekana akiwa darasani ama mahali pa kusomea, na mbele yake kuna mtoto mwingine akiwa ameketi kwenye dawati. Picha hii inaangazia umuhimu wa vifaa vya kusaidia kuskia katika mazingira ya elimu.

Hawa ni watu watatu wawili wanawake na mwanaume mmoja. Wakifanya shughuli fulani inahusisha kuunganisha na kupanga vipande vya kuni vya kijiometri kwenye uso mweupe mwenye muundo. Inaonekana kama shughuli ya kujenga kitu au kutatau fomu. Ni shughuli inayohitaji na umakini na uraatiba.

Huyu ni kijana au mwanaume ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi ambaye amebeba mkoba mgongoni na anashikilia vitabu viwili kimoja kikiwa cha rangi ya samawati mkononi mwake. Amevalia fulana ya rangi isiyokolea. Anaonekana yuko ndani ya jengo ni la kisasa na ngazi zinaonekana nyuma yake. Inawezekana ako katika chuo kikuu au maktaba.

Huyu ni mtoto mdogo mwenye tabasamu na uso na mkono iliyopakwa rangi mbalimbali. Mikono yake imeonyeshwa mbele ikionyesha viganja vyake vyenye rangi nyekundu, samawati, kijani na njano . Pia ana rangi kidogo puani . Anaonakana kama anafurahia kucheza na rangi.

Hawa ni wanawake wawili mmoja akiwa na miwani ya usalama na akitumia drili ya umeme kuchimba shimo kwenye sanduku ya mbao na ambalo linaonekana kuwa nyumba ya ndege. Mwanamke mwingine amemshika na kumsaidia. Wote wanavalia aputrani na wanaonekana kuwa katika washa au nafasi ya kufanya kazi ya useremala. Inaashiria shughuli ya kujenga au kutengeneza vitu kwa kutumia mbao.

Huyu ni mwanamke ambaye anawezekeana kuwa ni mwalimu au msaidizi na mtoto ambaye anaonekana kuwa kwenye kiti cha magurudumu akijishughulisha na sanaa yauchoraji. Wote wawili wanaonekana wakifurahia shughuli hio huku mwanamke akimsaidia au kumfundisha mtoto jinsi ya kutumia brashi na rangi. Kuna rangi na karatasi mezani na nyuma yao kuna rafu za vitabu kuashiria kuwa wanweza kuwa katika maktaba ya shule au kituo cha jamii.

Hawa ni wanawake wawili wakitumia tarakilishi ndogo ,moja ameketi kwenye kiti na amevaa kifaa kinacho onekana kama sensor kwa kichwa labda kwa ajili ya kufwatilia mawimbi ya ubongo au vipimo vingine vya neva. Mwanamke mwingine amesimama karibu naye na anamwelekeza kwenye skrini ya tarakilishi, inaonekana kama wana uhusiano ,wanahusika katika utafiti majaribio au matumizi ya teknolojia ya hali ya juu.

Haya ni mazingira ya darasa ambapo kuna ramani ya dunia na mapambo mengine ya watoto ukutani. Kuna mtoto mdogo ambaye anatabasamu akicheza na gita wengine kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti vya kubebea au magunia ya kuketi. Kuna mwalimu au mlezi kando ya watoto hao.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wakiwa darasani wakitumia lugha ya alama kuwasiliana. Mwalimu aliyevaa mavazi ya rangi ya chungwa na skafu nyeupe, na mwanafunzi anaonyesha ishara kwa mikono yao. Hali linaloashiria huenda, somo linalofundishwa ni kwa wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia au ni viziwi. Katika mandhari ya nyuma kuna wanafunzi wengine wameketi, wakifuatilia pamoja na michoro ya elimu.

Huyu ni mwanamke akiwa ameketi mezani na anafanya kazi au anasoma. Ana nywele ndefu, amevaa fulana nyeupe isiyo na mikono, pia anaandika kwenye daftari au kitabu kwa kutumia kalamu. Pia kuna tarakilishi mbele yake upanuzi wa kulia. Mwanamke huyu amekaa anaonekana kuwa katika mazingira ya nyumbani au ofisini. Pia kuna meza ya mbao.

Huyu ni mwanamke akimsaidia mvulana mdogo ambaye yuko kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na kuwasiliana labda katika mazingira ya shule au kujifunza. Mwanamke huyu anaweza kuwa mwalimu msaidizi au mlezi anayemfundisha au kumsaidia mvulana huyu. Kuna vitabu na vifaa vya kuandika mezani ikionyesha shughuli ya kielimu.

Haya ni masomo ya kuogelea au bwawa la kuogoelea likiwa na maji safi na vigae vya samawati. Mwalimu wa kuogelea amesimama katikati akishikilia vifaa vya samawati. Watoto wanne wakiwa ndani ya maji kila mtu ameshikilia kifaa cha samawati cha kuogelea. Alama za usalama pia zinaonekana ukutani.

Huyu ni mtoto wa kiume akiwa ameketi kwenye dawati darasani na ameinua mkono wake juu akionekana kujibu sawali au kutaka kusema kitu. Anaonekana kuvaa sare za shule, dawati lina vifaa vya kuandika kama penseli za rangi. Nyuma yake kuna mtoto mwingine ambaye pia ameunua mkono wake juu. Kuna globu za vitabu kwenye rafu nyuma yao ikidhibitisha kuwa ni mazingira ya darasani.

Hawa ni watu wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa wamekaa mezani na wanazungumza. Mwanamke amevaa miwani na koti jeusi akionekana kumwangalia mwanaume huku akitabasamu kidogo. MWanaume amevaa sweta ya rangi ya kijivu na amevaa miwani ya jua au miwani yenye lenzi nyeusi na anaonekana kumwangalia mwanamke. Nyuma yao kuna rafu ya vitabu ziliyojaa vitabu ikionyesha kuwa wako katika mazingira ya maktaba au afisi, au chumba cha kusomea. Kuna tarakilishi mezani karibu na mwanamke.

Hii ni miguu ya mtu labda mtoto. Amevaa suruali fupi nyekundu akisimama juu ya kitambaa au blanketi jeupe lililotandikwa kwenye nyasi. Karibu na kitambaa hicho kuna vitu mbalimbali vilivyopangwa ikiwemo sponji za rangi tofauti kama vile kijani kibichi samawati na nyekundu. Kunaonekana kama shughuli inayofanyika nje labda ya kucheza au kujifunza ambalo miguu inagusana na vitu tofauti vya kuhisi.

Hawa ni wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa wa asili ya Kiasia amevaa koti jeupe la maabara anazungumza na mwanamke mwingine wa kiafrika ambaye amevaa fulana nyekundu. Wote wawili wanaonekana wakishiriki katika mazungumzo au kujifunza, labda mmoja anamfundisha mwingine na wana vitabu na madaftari mbele yao. Mazingira yanaonekana kuwa kama darasa au maabara.

Huyu ni msichana mwenye ulemavu wa akili au changamoto za ukuwaji akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza au kujifunza kwa kutumia vifaa vya rangi mbalimbali majani. Pia mwalimu au mlezi ameketi kwenye kochi akimtazama kwa tabsamu.

Huyu ni mtoto mdogo akiwa na kifaa cha kusaidia kusikia kwenye sikio lake, ambapo yuko shuleni au katika mazingira ya kujifunzia, kwani nyumaye kuna mwalimu au mtu mzima akikaa kwenye dawati. Picha hii inalenga kuonyesha kifaa hicho cha usaidizi wa kusikia ambacho ni muhimu kwa watu wenye matatizo ya kusikia, ili aweze kushiriki kikamilifu katika mawasiliano na kujifunza.

Huyu ni kijana au mvulana ambaye ameketi kwenye kiti na kuwekelea mikono yake kwenye meza na huenda anafanya kazi ya shule au kuchora kwenye vitabu vilivyo mezani na anaonekana kutabasamu au kufurahia kwa kile ambacho anachokifanya.

Hawa ni wanawake wawili wakishirikiana katika mazingira ya ndani labda darasani au warsha ya sanaa. Mwanamke wa kwanza anayeonekana kuwa mwalimu au msaidizi anasimama nyuma ya mwanamke wa pili ambaye ameketi mezani wote wawili wanatazama kwenye kamera au kutabasamu. Mezani kuna vifaa vya sanaa kama penseli na kalamu.

Hii ni maabara ya kisayansi ambapo wanafunzi wanajihusisha na shughuli za uchunguzi wa kisayansi. Kuna darubini mezani na mimea midogo, mbele yao mwalimu ama mhadhiri anaonekana akimwelekeza mwanafunzi mmoja jinsi ya kutumia darubini au kufanya uchunguzi.

Huyu ni mtoto mdogo ambaye anaonekana akicheka kwa furaha huku akicheza na mchezo wa shanga. Mwanamke mzima anaonekana kuwa mama au mlezi yuka naye na anaonekana akitabasamu na kufurahia wakati huo pamoja. Wote wawili wanafurahi na washirikiana katika mchezo huo.